Chuo cha matibabu kimepakwa rangi tatu, ya kwanza nyeupe, njano, kahawia. Mbele yake, kuna gari aina ya texi limeegeshwa. Ukutani kuna mbao la matangazo. Nyuma ya jumba kuna mti.

Wanariadha wa Kenya wapo kwenye shindano la ulemavu. Mwanaume aliyevalia fulana ya kijani aliye na ulemavu wa macho akiongozwa njia na barobaro aliyevalia fulana nyeusi.